Mwanariadha aliyevalia mavazi ya kitaalamu ya baiskeli anapita barabarani kwa mwendo wa kasi akiwa amevalia baiskeli ya rangi ya njano na magurudumu yaliyoandikwa Ditiswis. Ana kofia maalum ya kiusalama pamoja na miwani ya kinga. Ishara ya usalama barabarani na umakini wa wacheza mpira wawili. Mazingira ya nyuma yamejaa vichaka vya kijani au maua ya manjano yakionyesha kuwa eneo hilo ni la asili ya kimaambiri.

Bango hili limeandikwa welcome na kila herufi ina rangi tofauti inayovutia. Maandishi yanaeleza sheria na maadili ya darasa ikiwemo kujifunza kwa furaha, kushirikiana na kuwa na mtazamo chanya. Kwenye ukuta wa nyuma kuna rangi nyekundu inayowapuka bango hilo ikionyesha mazingira ya kipekee ya darasa.

Chumba cha darasa chenye madawati ya mbao na chuma yaliyopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye pazia na mwishoni mwa chumba kuna kompyuta kadhaa mezani. Sakafu imetengenezwa kwa vigae na mazingira ni safi na tulivu.

Nyumba yenye paa ya rangi ya chungwa yenye eneo la mbele lenye sakafu ya tiles na nguzo za rangi ya manjano. Sehemu ya mbele ina mlango kubwa wa chuma wenye rangi ya kijani. Mazingira yajumuisha ua la majani na miti mbalimbali, huku anga ikiwa bluu na safi. Ukuta wa jiwe unaozunguka eneo hilo unatoa faragha ya usalama kwa nyumba hii.

Kwenye meza kuna kompyuta mbili za Dell zilizo na skrini, kibodi na panya kila moja. Kando ya kompyuta hizo kuna mfulizo wa vitabu mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio. Meza ni safi na nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya kijani kibichi.

Kompyuta ya mezani imeekwa kwenye meza yenye vifaa mbalimbali ya kuandikia kama kalamu na penseli kwenye kikombe kidogo. Ujumbe umebandikwa kwenye kompyuta. Nyuma ya kompyuta kuna nyaya zingine zilizounganishwa pamoja na vifaa vya kuhifadhi umeme.

Mtu ameketi kwenye mashua ya kuogelea na magongo ya mashua hayo yanaonekana kuwa na msingo wa kufuatia maji, huyo mtu amevaa shati nyekundu yenye maandishi ya Kenya na yanashikilia pia maji ya mashua hiyo kwa nguvu, karibu na yeye kuna kiti cha magurudumu kinachotumika kwa watu wenye ulemavu kinachoashiria kwamba mtu anaweza kuwa anatumia mashua hiyo kama njia ya mchezo au usafiri kwa msaada wa kiti hicho.

Vifutio vya ubao vimewekwa juu ya sehemu ya chini ya ukuta wa kijani iliyopakwa rangi. Kifutio kimoja kina sehemu ya mbao chini na sehemu ya juu ya kitambaa nyeusi kilichochakaa kwa matumizi ya mara kwa mara. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya udongo na ukuta unaonekana kuwa na alama ndogo ndogo za uchafu na mabaki ya gundi.

Kitabu hiki ni cha darasa la pili cha kingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kinaonekana kuwa cha zamani na kimevaa, na kina michoro ya maua ya rangi ya buluu na kijani pamoja na nyuki waliotandikwa juu yake. Jina la mwandishi Haydn Richards limeandikwa juu ya maandishi makubwa yanayoonyesha Junior English 2 . Kitabu kinaonekana kutumika kwa muda mrefu kikiathirika na hali ya kuvaa na maodo na vumbi.

Karatasi kubwa imebandikwa ukutani ikiwa na alfabeti za Kingereza kuanzia A hadi Z kwa herufi kubwa na ndogo. Mbele na juu kuna picha za ukutani wanyama mbalimbali wanaosaidia kuvutia watoto. Mandhari ya darasani yamepambambwa kwa rangi angavu na maandishi yenye herufi makubwa zenye ujumbe wa furaha zikiashiria mazingira yenye upendo na uchangamfu.

Uwanja wenye majani yenye rang iya kijani ikizungukwa na majengi mawili upande wa kushoto na kulia. Kati ya uwanja kuna mjengo wa majina miti mirefu iliyo karibu na kipao cha alama kinachoonyesha fire assembly point .Mimea mingine midogo na miti karibu na eneo hilo inaagiza uwazi na wenye mwanga wa asubuhi.

Wachezaji wawili wa soka wanaotumia magongo wanaruka hewani wakigombea mpira kwa ustadi mkubwa na nguvu. Mmoja amevaa sare ya rangi ya machungwa na mwingine ya manjano na buluu wote wakionyesha usawa na uwezo wa ajabu. Watazamaji na maafisa wa mechi wanaonekana kwa nyuma kwenye uwanja wa nyasi wakifuatilia mchezo huo kwa makini.

Darasa lina madawati mengi ya mbao na viti vya chuma vilivyopangwa kwa safu. Pembeni mwa ukuta kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa kwa meza, kila moja ikiwa na kiti cha plastiki. Ukuta wa mbele una ubao mweupe mkubwa na pasia ya rangi la chungwa limening'inia kwenye dirisha lenye reli ya kijani. Sakafu imefunikwa kwa vigae vya rangi ya udongo na chumba kina mwanga wa kutosha kutoka nje. Mazingira yanavutia na yanafaa kwa kufunza.

Majengo ya ghorofa tatu yaliyojengwa kwa mawe ya kahawia na madirisha makubwa ya vioo yenye fremu nyeupe. Bustani ya kijani yaliyopambwa kwa vichaka imepangwa mbele ya jengo hili. Kuna kibao cha tahadhari kinachosema visitors trespass to the office kilichowekwa katikati ya vichaka.

Kitabu hiki ni cha mfunzo wa afya na inaangazia masuala ya usalama na adabu kwa watoto. Jina la kitabu ni Health Safety and Manners Reader's Book na lina picha za watoto wakifanya shughuli mbalimbali kama kunawa meno, kupiga simu na kujifunza usalama. Kitabu hiki kinaonyesha umuhimu wa elimu ya afya, usalama, na maadili kwa watu katika umri wa awali.

Kikosi cha wachezaji wenye ulemavu wa mguu kimesimama pamoja wengine wakiwa wamevalia sare rasmi za Kenya zenye rangi ya bendera ya taifa. Wachezaji wengine wanatumia magongo ya kutembelea na mpira umewekwa mbele kuonyesha kuwa ni timu ya soka. Wanaonekana kujihami na kuonyesha mshikamano huku wakijiandaa kwa mazoezi au mashindano.

Rundo ya mafaili yenye rangi tofauti ikiwa juu ya kabati jeupe la mbao . Faili hizo zinajumuishi za plastiki na na karatasi. Baadhi zikifungwa kwa kamba ili kuzuia kurasa kutoka kuzunguka. Ukuta ni wa nyuma ni wa rangi ya krimu ukiwa na mistari na nyufa zinazoonekana karibu na mkono.

Mitungi miwili ya gesi yenye rangi ya machungwa na nyeupe imehifadhiwa kwenye sehemu ya wazi iliyo grilli ya chuma ya kijani. Karibu na dirisha zenye fremu za chuma. Juu ya mtungi wa machungwa kuna kizima moto chekundu kilichowekwa ukutani kwa ajili ya tahadhari ya dharura. Muundo wa sehemu hiyo unaonyesha tahadhari ya usalama katika eneo la matumizi ya gesi machumbani au kwenye taasisi.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa miguu anafanya mazoezi ya ndondo akiwa kwenye kiti cha magurudumu huku akipiga makofi ya ngumi kwa nguvu. Mwingine amesimama mbele yake akiwa amevalia glavu za mazoezi akishikia mfuko huyu ili kumsaidia kuimarisha mpira uwe na usahihi. Mazingira ni ya ndani ya ukumbi wa mazoezi wenye sakafu ya mbao na kuta zilizo chakaa, yakionyesha juhudi na hali ya changamoto za kimwili.

Kabati jeupe lenye mlango wa rangi nyeusi limesimama karibu na mlango wa mbao ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae. Juu ya kabati kuna faili ya njano ,karatasi nyekundu na karatasi ya tisuue huku kamba ya buluu ikining'inia pembeni. Pembeni kuna meza yenye kompyuta kadhaa, store ya karatasi na kiti cha nyaya zilizonyanyika.

Kuna maelekezo kuhusu utunzaji wa ngozi na usafi, wanafunzi wamepewa somo la kuzingatia kunawa mikono mara kadha kwa mara na kusafisha ngozi ilikuzuia magonjwa. Picha inaonyesha watu wakisafisha nywele na ngozi, kuna pia grafu inayoonyesha vitu vilivyopaswa kuwa safi kama viatu, sabuni na nywele zilizopangwa na nguo safi, jambo hili linahimiza umuhimu wa usafi kwa afya bora.

Katika darasa hili kuna madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu. Kila dawati lina kiti chake na baadhi ya madawati yamewekwa makaratasi juu yake. Kwenye ukuta kuna pazia nyekundu iliyofunikwa madirisha pamoja na bango la kielimu linalohusu maji. Pembeni ya darasa kuna meza yenye vitabu na karatasi zilizopangwa bila mpangilio.

Wachezaji wawili wanaonekana kwenye uwanja wa mazoezi wakifanya mazoezi ya pamoja. Mmoja wao amevaa fulana nyekundu na short za rangi ya bluu huku mwingine akiwa na fulana ya bluu na suruali ya bluu. Wanakimbia kwa kasi huku wakichunguza mazoezi ya kila siku ili kuboresha ufanisi wao katika mashindano yajayo.

Mwanariadha wa timu ya Kenya amekaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa na tabasamu la furaha usoni, akiwa ameshika bango lililosema qualified paris 2024 . Alivaa mavazi ya mchezo yenye rangi ya taifa na alionyesha mafanikio yake makubwa katika mashindano ya dunia ya kuogelea kwa mashua. Mazingira ni ya nje karibu na maji anawahamasisha matumaini na mafanikio makubwa ya michezo.

Sehemu hii inaonyesha sehemu ya kompyuta na vifaa vya kompyuta vilivyowekwa kwenye meza. Kompyuta nne zimetayarishwa na funguo na panya ziko mbele ya skrini. Madirisha ya kijani yamepunguza mwanga ya jua na ya kufanana mazingira kuwa ya kupendeza kwa kazi kila siku.

Watu kumi na wawili wamekusanyika wakiwa wamevaa sare za michezo zenye rangi nyekundu na kijani na nyeusi huku wawili wakionekana kuwa na ulemavu. Moja akiwa kwenye kiti ya magurudumu. Wamebeba hundi kubwa yenye thamani ya shillingi millioni tano ya kwa ajili ya kamati ya paralimpiki ya Kenya. Mshikamano na furaha unaonekana kwenye nyuso zao wakionyesha mshikamano wa timu ya na mshikamano wa kitaifa.